Mfumo wa kilimo cha kisasa uliotengenezwa kwa mabomba meupe. Mfumo huu una tabaka nyingi ambaza zimepandwa mimea mbalimbali ikiwemo mboja za mijani na mimea yenye rangi nyekundu. Chini ya mfumo kuna tanki la maji linalokusanya na kusambaza virutubisho kwa mimea.

Mfumo mpya wa ukulima unaoonyesha mimea mbalimbali ikiwa katika mirija. Mfumo una tabaka tatu ambapo kila lina mimea tofauti. Ni mirefu yenye majani membamba kwa upande wa juu, majani mipana katikati na mimea midogo zaidi chini.

Ndani ya chafu kubwa inayotumia mfumo wa kilimo cha maji. safu nyingi za mimea midogo iliyopadwa kwenye mabomba meupe. Mimea yaonekana kuwa na afya na kijani kibichi. Paa la chafu limetengenezwa kwa plastiki nyeupe ya wazi inayoruhusu mwanga kupita.

Mfumo mpya wa kilimo cha bustani uliowekwa nje. Kuna makopo manne makubwa meusi yaliyopangwa kwa mstari baadhi yake yana maji na samaki wachache wa dhahabu walio ndani. Mengine yana udongo na mimea midogo mbalimbali.

Mimea imening'inia kwa chombo kilicho na pipe hapo katikati. Inaonekana kustawi kwa rangi yake ya kijani ya kupendeza. Mizizi imo kwa wingi ila hakuna udongo ishara ya hydroponic .

Mimea iliyomo katika mfumo mpya wa ukulima ndani ya chafu imepandwa kwa mabomba meupe ya PVC ambapo mizizi hupata virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji badala ya udongo. Safu ndefu za mimea yenye majani mabichi mepesi ya kijani inaonekana kustawi vizuri.

Mfumo mpya wa kilimo ikiwemo bustani ndogo. Mimea imepandwa kwenye miyanya ya mabati na imeegemea kwenye mawe madogo ya changarawe. Kuna aina mbili za mimea inayoonekana, moja ya kijani kibichi na nyingine yenye rangi ya kahawia kijani.

Mfumo mpya wa ukulima wa bustani wima umetengenezwa kwa mabomba ya PVC.Kuna minara miwili ya wima yenye mashimo mengi madogo ambapo mimea midogo imepandwa. Maji na virutubisho huenda ndani ya mabomba ili kulisha mimea.

Huu ni mfumo. mpya wa kielimu wa haidroponiki ambapo mimea imepandwa bila udongo. Majani yake ni mabichi yanayo vutia kwa rangi ya kijani. Mizizi ni mirefu na nyeupe imening'inia ndani ya maji yenye virutubisho.

Sukuma wiki zinayo rangi ya kijani ya kupendeza kwa vile zimestawi. Zimekuzwa bila kutumia udongo kwa paipu za kihaidroponiki ambazo zimeshikiriwa na vyuma.

Mfumo mpya wa ukulima ambapo mimea inakua bila udongo ikitumia maji yenye virutubisho. Mirija meupe imepangwa wima ikiwa na mimea midogo iliyopandwa kwenye sufuria ndogo nyeusi zilizowekwa kwenye mirija hiyo.

Mmea mchanga uwezekano mkubwa iwe aina ya mboga ukiwa umepandwa kwenye mfuma mpya wa kilimo wa hidroponiki. Una majani ya kiani kibichi. Umewekwa ndani ya kikombe cheusi kidogo ambacho kimeingizwa kwenye bomba jeupe.

Bustani ya kisasa ya haidroponiki ambapo mimea ya majani mabichi imeoteshwa kwenye mirija mieupe. Mfumo huu huruhusu mimea kukua bila udongo ikipata virutubisho kutoka majini. Nyuma kuna safu nyingi za mimea mingine iliyopandwa kwa njia hiyo hiyo.

Hivi ni rundo kubwa la vitunguu vyeusi vilivyo mwagika kutoka kwenye gunia na kuenea chini. Vyaonekana vikiwa visafi na vimekusanywa kwa wingi kwa ajili ya kuuza sokoni ama kuhifadhiwa. Sehemu ya gunia yaonekana upande wa kulia na mguu wa mtu unaweza kuonekana kwa upande wa kushoto.

Shamba kubwa la kahawa lenye mimea mingi iliyojaa matunda ya kahawa. Baadhi yameiva na mengine ni mabichi. Mwanamke mmoja amevaa kitambaa cheupe kichwani na nguo nyeupe na bluu aonekana akichuma matunda hii.

Shamba la nyanya ndani ya chafu. Mimea imepangiliwa kwa mistari mirefu. Nyanya nyingi zingali mbichi. Baadhi zimeiva na kuwa rangi nyekundu . Imefungwa kwenye vigingi ili kusaidia kukua wima.

Banda kubwa la kuku likiwa limejaa maelfu ya wale weupe, kuna hao wamejaa sakafuni na kuna mifumo ya kulisha na kunywesha maji. Dari ya banda yaonekana kuwa na feni na taa za kutosha, yaonekana kama shamba kubwa la kuku la kibiashara.

Trekita kibwa la kijani na nyeusi likifanya kazi shambani. Lina vifaa vya kulima ama kupanda vilivyoambatishwa nyuma na linafuata mistari iliyonyooka ya miemea michanga. Mimea yaonekana kuwa na afya ya kijani kibichi. Laonyesha matumizi ya teknolojia katika kilimo cha kisasa.

Shamba kubwa la kuku likiwa limejaa maelfu ya kuku weupe wa nyama. Wamepangwa kwa safu vizuri. Kuna vyombo vingi vya kulishia kuku na vya maji vyekundu na vyeupe vikining'inia kutoka juu.

Shamba kubwa lililolimwa likiwa na mimea mingi ya kijani kibichi, mbele ni mimea mingi na nyuma yake kuna sehemu nyingine ya shamba ambayo pia inamwagiliwa maji na mfumo wa unyunyizaji inayoonekana kama vijito vidogo vya maji hewani. Mbali zaidi kuna majengo ya mashambani na miti na mandhari ya milima.

Trekta ya kijani na njano inayo lima shamba kubwa lenye udongo mweusi mtu anaonekana akiliendesha. Ardhi imelimwa na mstari wazi unaonekana nyuma ya trekta anga linaonekana wazi na bluu kidogo likionyesha hali ya hewa nzuri kwa kilimo.

Ng'ombe zilizoko ndani ya zizi wamefungwa kwenye vibanda vya chuma wanapo kula. Wana rangi tofauti wengine kahawia na nyeupe na wengine weusi na weupe. Wanakula malisho yaliyo wekwa mbele yao.

Rundo kubwa la vitunguu vyekundu. Mkono mmoja unavichukua na kuvitupa kwenye kreti ya bluu. Inaashiria shughuli ya kuvuna, kupanga na kuuza pale sokoni kutoka shambani.

Mfumo wa kiwanda unaotumika kuchambua nyanya, nyingi zake zimeiva na rangi nyekundu zimemiminika juu ya mkanda unaozunguka huku baadhi zikianguka chini vikiwa zimeambatana na maji ama uchafu mwingine, yanaonekana kama sehemu ya mchakato wa kusafisha na kupanga nyanya kabla ya kusindika na kusafirishwa.

Shamba kubwa la mahindi yenye majani mabichi yaliyokomaa vizuri. Mimea imepangiliwa safu safi na udongo waonekana kuwa wenye rotuba. Mbali kidogo kuna miti na milima ikiashiria mandhari ya vijijini. Anga lina mawingu likionyesha hali ya hewa inayofaa kuwa ya kilimo.

Wafanyakazi wawili wanaume wakiwa wamevaa sare za kijani kibichi, kofia nyeupe na barakoa nyeupe. Wanafanya kazi katika kituo cha kufunga matunda. Waonekana wakiweka parachichi kwenye makasa ya mbao.

Vifaranga wengi sana wametawanyika kwenye sakafu ya banda kubwa na lenye giza kidogo. Wana manyoya ya manjano na wamejaza eneo lote la picha.

Shamba kubwa ambalo limepandwa kabeji kwa mapangilio mzuri. Udongo una rangi nyekundu na kuonekana na mfumo wa umwagiliaji maji. Kwa nyuma kuna miti na mlima chini ya anga wenye mawingu.

Mchakato wa kufungasha nyanya kwenye kiwanda. Ni nyekundu zilizoiva zimewekwa kwenye trei ya kijani kibichi na zimetembea kwenye mkanda. Wafanyakazi wamevaa glavu na nguo za kazi wanapanga na kushughulikia nyanya hizi huku wengine wakionekana nyuma wakifanya kazi hiyo hiyo.

Hapa ni ndani ya chafu ama bustani ndogo inayoonyesha mimea huenda nyanya iliyopandwa kwenye mistari. Kati ya mimea kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliotengenezwa kwa mabomba meusi madogo. Ukihakikisha maji yanafikia mimea moja kwa moja. Udongo waonekana kuwa huru na wenye rutuba.

Shamba lililoandaliwa kwa kilimo lina mitaro mirefu iliyochimbwa kwa ajili ya umwagiliaji maji. Yanaonekana yakitiririka ndani ya mitaro yakisambaza kupitia mabomba madogo.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji maji ukiwa kazini ambapo yanarushwa angani kwa nguvu kutoka kwenye bomba lililolala chini. Maji yanatua kwenye udongo mweusi unaoonekana kuwa umeandaliwa kwa ajili ya kupanda mimea.

Ndani ya chafu kubwa ikiwa na udongo mwekundu uliotayarishwa kwa kilimo cha mistari mirefu ya matuta. Kuna mabomba meusi ya kumwagilia maji yaliyotandazwa kando ya matuta kuashiria mfumo mpya wa kilimo. Kuna nguzo na nyaya zinazounga mkono muundo wa chafu, yaonekana kama shamba la kisasa la kilimo likijiandaa kupanda mazao.

Shamba lenye udongo mwekundu lililolimwa hivi karibuni. Lina mimea michanga iliyopandwa kwa safu nadhifu, kila safu ina mfumo wa kisasa wa umwagiliaji maji wa matone na mabomba meusi yaliyolala chini karibu na mmea.

Shamba kubwa lenye mimea michanga iliyopandwa kwa safu nadhifu. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone wenye mkanda wa kijani kibichi na mabomba meusi madogo yanatoa maji karibu na mizizi ya mimea.

Shamba linalomwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone wa kunyunyuzia. Mimea midogo huenda miche imapandwa kwenye mistari na kuna mabomba meusi yaliyolala chini yakipeleka maji kwenye mimea. Udongo waonekana kuwa na unyevunyevu.

Shamba kubwa linalomwagiliwa maji kwa kutumia mfumo mpya wa kinyunyuzio. Kuna mabomba yaliyotandazwa kwenye ardhi na vinyunyuzio vinatoa maji hewani yakimwagilia mimea iliyopandwa kwa safu vizuri. Yaonekana kuwa michanga na ardhi ni ya kahawia.

Mfumo wa umwagiliaji maji wa kisasa kwa shamba lenye mimea michanga. Mabomba ya maji yanapita katikati ya shamba. Udongo unaonekana kuwa na unyevu kuashiria umwagiliaji unaendelea vizuri.

Shamba kubwa lililolimwa kwa mistari mirefu lina mimea michanga labda mahindi yaliyoanza kuchipuka. Maji yanatiririka kwenye kila mfereji wa mistari ikionyesha mfumo wa umwangiliaji wa mifereji.

Shamba lililolimwa vizuri lenye udongo mwekundu likionyesha matumizi ya kilimo cha kisasa. Upande wa kushoto kuna mistari mingi ya mirija ya umwagiliaji wa matone ikipita katika ardhi iliyoandaliwa kwa ajili ya kupanda.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu limetayarishwa kwa kilimo huku likiwa na mistari mirefu ya mabomba meupe ya umwagiliaji wa matone yaliyowekwa chini ikionyesha mfumo wa kisasa wa umwagiliaji. Miti michache yaonekana shambani na mbali nyuma kuna mnara wa mai unaodhibitisha uwepo wa mfumo wa umwagiliaji.

Shamba ndogo la bustani lililopangwa vizuri. Lina safu za miche midogo iliyopandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba. Kuna mabomba ya umwagiliaji yaliyolazwa kwenye udongo yakionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Sehemu za udongo zimefunikwa na karatasi nyeupe pengine kwa ajili ya kuzuia magugu.

Shamba kubwa la mahindi linalopandwa kwa mistari mirefu. Kila mstari unanyeshewa maji kupitia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji maji. Unaonekana kama mifereji midogo yenye maji yanayotiririka. Kuna bomba kubwa la saruji linaloonekana kuwa sehemu ya mfumo huo wa umwagiliaji.